Hili linaonyesha vitu kadha ambazo watoto wadogo wanaweza kuwa wanasomea katika shule yao ya kimsingi. Kunayo miti, kuna plastiki, kuna ndoo, tena vitu mingi ambazo huwa wanajifunza huko katika masomo yao.

Hili ni chumba cha korofa ambayo limejengwa kwa korofa tatu. Kando yake kuna maua zenye zinametemete. Chumba hili limeweza kupakwa rangi safi tofauti tofauti. Kwa mfano, mlango ni ya nyekundu na nje yake kuna maua ambayo zinametemete kweli kweli. Nyumba hii limeweza kupakwa rangi ya mabati ya nyeusi pia.

Hili ni meza ambalo kando yake kuna miti na limewezwa kuwekwa kwenye karibu na dirisha. Hili ni ya wanafunzi wa shuleni ambao huenda watumia kuyasoma. Dawati haya yameweza kua na wenyewe , wenyewe wanatumia katika shuleni ili kukaa na kuweka vitabu nyao.

Inadhihirisha jinsi ya kujizuia katika magonjwa ya, magonjwa kadhaa na inaonyesha vigezo na maelezo jinsi unaweza kuyazuia magonjwa haya na kuwa makini. Inakufunza mengi na yanakupea maelezo kitamilifu.

Hili ni sanduku kapeti ambao limeweza kuweka vitabu katika shuleni ama katika kwako penye mahali unaweza kuyasomea. Hii inadhihirisha kuwa wakati wowote unataka kutoa kitabu chochote unaweza kwenda huko kuitoa na kuitaka kusoma. Ukuta wake kuna mapicha ambazo zimechorwa kwenye picha hizo.

Hawa wawili ni wakimbiaji, mwanamke na mwanaume ambao wameishika kwenye mkono ili waweze kukimbia, Koech naye amejifunika kwenye macho ili mwingine mwanaume aweze kumpeleka yeye kwa kumuonyesha mahali pa kupitia, hawa ni wakimbiaji wanaokimbia marathoni.

Hawa ni watu ambao wameenda kwa au kwenda katika sehemu moja. Huku watu wengine ambao wameweza kutumia kifaa cha kutembea, unaonekana wakiwa wameibeba bendera ya Kenya kwenye mkono wa kuonyesha kuwa ni Wakenya ambao wameweza kwenda katika sehemu moja kushiriki mchezo au kuonyesha kuwa Wakenya ambao wako na vitu ambao wanafaa kuwa hii.